Hii ni shule iliyopakwa rangi ya buluu na nyeupe inayo cabro upande wa nje na geti iliyopakwa rangi ya buluu. Imezingirwa na miti ya kijani kibichi na bustani zuri la miti midogo midogo.